Wazima Moto waliovalia sare zao za kazi pamoja na Kofia za kuwakinga iko wasiweze kuumia. Wanaangalia chumba lililoporoka. Jumba hili lilikuwa na ghorofa kadhaa.

Katika nchi kame kuna miti ambayo haina majani, miti hii imekauka mno. Mbele yake kuna mwanamke aliyejifunika buibui, na leso. Mahali hapa pana jua mkali.

Kwenye ofisi kuna wanawake wawili waliovalia kabuti nyeupe pamoja na barakoa. Wanawake hawa wako kwenye shughuli ya kutengeneza barakoa. Barakoa hizi ni z arangi ya samawati.

Kwenye zahanati kuna mama aliyeshika mwanawe huku muuguzi akimpa mtoto huyu chanjo inayomzuia na polio. Kwenye hospitali hii kuna watu mbalimbali ambao wanashughulikiwa.

Mwanamke aliyevaa barakoa ameketi chini kwenye hospitali. Mwanamke huyu amempakata mtoto wake mchanga ambaye anapata chanjo kwa kupitia mkono. Anayempa chanjo hii ni muguzi aliyevaa sare zake za kazi.

Katika hospitali kuna mwanamke aliyempakata mtoto wake. Mwanamke huyu amevaa nguo za rangi ya pinki, huku daktari ambaye anampa mtoto wake chanjo, amevaa kabuti ya rangi ya nyeupe.

Pembeni mwa barabara, kuna kliniki inayopeana chanjo. Kuna mwanamume aliyeketi chini, huku akipata chanjo kwa mkono wake kulia. Anayempa chanjo ni muuguzi aliyevaa skrabu ya rangi ya samawati.

Katika kliniki ,mwanamke ameketi chini ,huku akishika mtoto wake mchanga. Mtoto wake mwingine, amesimama, huku anapewa chanjo kumzuia na polio. Chanjo hii, anapewa kwa mdomo. Wanaompa chanjo hii, wamevaa sare zao, ambazo ni rangi ya manjano.

Watu wawili wanavuka barabara ambayo imefunikwa na maji. Mtu mmoja anaendesha pikipiki iliyobeba mitungi huku mwingine anamsaidia kusukuma pikipiki hii ili isiweze kusombwa na maji.

Katika zahanati, mwanamke, aliye valia leso, na shanga kwenye shingo, ameketi chini, mwanamke huyu, anajifunika uso, ili kuzuia uchungu, kando yake, kuna muuguzi, ambaye anamdunga sindano, kwa mkono.

Katika chumba cha upasuaji, kuna madaktari watatu, ambapo, mmoja wao ni mwanamke. Madaktari hawa, wamevaa scrubu ambazo ni za samawati, pamoja na glovu, barakoa na kofia. Wana umakini mno kwa upasuaji wanafanya.

Katika hospitali, mgonjwa amelala chini kwenye kiti cha ku chunguzwa, huku akiwa amepanua mdomo wake, daktari wake anaangalia meno yake na kuyatibu daktari huyu amevaa sckrabu pamoja na barakoa na glavu.

Katika hospitali kuna mwanamke na mwanaume , mwaume huyu amempakata mtoto wake mchanga ambaye ametoka kuzaliwa , mwanamke amevalia nguo za hospitalini nyuma yao kuna kitanda cha hospitali pamoja na vifaa mbalimbali .

Kwenye hospitali kuna watu mbalimbali ambao wameketii chini huku moja kwa moja wnapewa chanjo kwenye mkono wao. Chanjo hii ni ya kuwazuia kupata corona. Wauguzi hawa wamevaa barakoa pamoja na wanaohudumiwa.

Mwanaume amelala chini kwenye machela, huku akiwa amefunikwa kichwa na bandeji, kwa kuwa ameweza kupata ajali. Mwanamume huyu, amejikunja kwa uchungu, huku akiwa amevaa fulana pamoja na suruali.

Kwenye hospitali kuna mgonjwa ambaye amelala chini kwenye kiti huku akiwa amepanua mdomo wake . Daktari pamoja na muuguzi wake wanayaangalia meno yake kwa usatdi huku kukiwa na taa mkubwa unaomulika.

Umati wa watu umekusanyika kutazama ajali uliyotokea barabara . Kuna watu ambao pia wanarekodi huku wengine wakiyashika mapambu ya maji tayari kuzima Moto, uliosababishwa na ajali hii.

Katika hospitali Kuna mwanaume aliye lazwa chini huku akipanua mdomo wake ili meno yake yaweza kuchunguzwa. Daktari aliye vaa kabuti ya nyeupe pamoja na barakoa na glavu anamtibu meno ya Mzee huyu.

Katika hospitali kuna mgonjwa, aliye lazwa kwenye kiti cha uchunguzaji, mgonjwa huyu amepanua mdomo, ili meno yake yaweze kuchunguzwa, daktari amevalia kabuti, pamoja na glavu na barakoa.

Katika zahanati kuna mwanamume ambaye ameketi chini na kupewa chanjo. Mwanaume huyu amevaa nguo za kiasilia za kimaasai na amevaa shanga kwenye shingo lake. Pia amevaa barakoa.

Mwanamke mmoja ameketi chini huku akiwa na barakoa na miwani. Ametoa koti lake ili kuweza kupata chanjo kumzuia na ugonjwa wa covid . Anayempa chanjo hii amevaa mavazi rasmi ya kazi na pia ana barakoa.

Katika nchi kame kuna miti ambayo haina majani, miti hii inaashiria kukauka kwa ardhi hii, katikati kuna jumba ambalo lina manyatta kando yake kuna sufuria na mtungi.

Katika boma kuna maji yaliyofurika ambayo wanawake wawili wanajizatiti ili kuweza kuyaekwea maji haya, wanawake hawa wamevaa barakoa huku wakitumia ndoo pamoja na karai kuondoa maji haya.

Mgonjwa aliyelazwa chini kwenye kiti cha uchunguzaji. Amepanua mdomo, huku daktari wa meno akichunguza meno yake. Daktari huyu, amevaa kabuti ya rangi ya nyeupe pamoja na glovu, barakoa na kofia.

Katika shamba kuna nzige ambao wanavamia mimea. Mkulima ameshika kijiti chake ili kuweza kuwafukuza nzige hao ili mimea yake isiweze kuharibika. Mahali hapa pana mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume aliyevaa kofia pamoja na barakoa ameketi chini, huku daktari akimdunga sindano. Daktari huyu, amevaa kabuti ya rangi ya nyeupe pamoja na barakoa lake.

Katika hospitali mwanamke amelala chini kwenye kiti cha uchaguzi. Amefunikwa kifua na kitambaa cha samawati. Amepanua mdomo ili daktari aweze kuyachunguza meno yake kwa kummulika.

Katika shamba iliyo na mimea rangi ya kijani kibichi imevamiwa na nzige wengi. Wakulima wawili wanakimbia huku wakiwafukunza nzige hawa ili kuweza kuzuia uharibifu wa mimea yao.

Mwanamke amelala chini, kwenye kiti cha uchunguzi huko hospitalini. Mwanamke huyu anaangaliwa meno na madaktari wawili. Daktari hawa wamevalia sare zao, na pia wana barakoa pamoja na miwani.

Katika kitongoji kuna nyumba ambazo zimesombwa na mafuriko juu ya paa ya nyumba moja kuna mtu aliyeketi juu, kuna mashua inayoenda kiwasaidia watu na pia kuna miti iliyofunikwa na maji.

Katika hospitali, mgonjwa ameketi chini huku akiwa amevalia rinda ya rangi ya nyeupe. Mgonjwa huyu anaangaliwa na daktari kwenye mkono wake. Daktari amevalia kabuti ya rangi ya nyeupe.

Wanaume wawili wameshika makasi huku waakiwa tayari, kuzindua chumba ambalo linapeana maji, chumba hili lina mifereji tatu, ambalo linatoa maji kwa wakaaji wa eneo hili, pia kuna mitungi ambayo tayari inangoja kuchota maji.

Kwenye hospitali kuna mwanamke ambaye ameketi chini akiwa tayari kuhudumiwa kando yake kuna daktari ambaye ana furaha anapomwelezea kile ambacho anachokifanya hospitali hii ina mandhari mzuri.

Kwenye darasa kuna wanafunzi, ambao wameketi chini kwenye viti vyao, huku wakimsikiliza mwanafunzi mmoja, aliyesimama mbele yao, kando yake, kuna mwalimu, ambaye anamsikiliza mwanafunzi huyu, wanafunzi wote wamevaa barakoa.

Katika barabar ina mafuriko amabae yameweza kuyafanya magari kuanguka kando ya barabara hii kuna wanume ambao wanatembea ambao wamekunja longi zao. Barabara hili limesongwa na mji mno.

Mgonjwa aliye umri wa makamu ameketi chini huku akishika sahani ya kijiplastiki chini ya maskio yake . Daktari aliyevaa glavu na shati nyeupe anamwosha maskio kupitia maji.

Barabra ambalo linatumika na gari ya kibinafsi, matatu na tuktuk imesombwa na maji, kando ya barabara hii kuna wapita njia ambao wana mwavuli, pembeni mwa barabara kuna majumba na ua.

Mwanamke aliye na furaha ameketi hospitalini kwenye machela. Mwanamke huyu amempakata mwanawe ambaye amevaa nguo za rangi ya nyeupe. Mwanamke huyu ametoka kujifungua kwa sabau ana mavazi yake ya hospitalini.

Katika shamba lililo na mimea ya rangi ya kijani kibichi, kuna nzige ambao wanapepea. Nzige hawa wanafukuzwa na mkulima ili wasije wakaharibu mimea ambayo imepandwa kwenye shamba hili.

Wanawake wawili waliovaa barakoa pamoja na kabuti nyeupe wananawa mikono yao kutumia sabuni na maji yanayotoka kwenye tenki ambazo ni za rangi ya samawati. Nyuma yao kuna chifu aliyevalia sare zake rasmi za kazi.

Katika, kijiji, kuna mwanaume aliyeketi chini kwenye keti iliyowekwa nje ya hema .Kuna wauguzi wawili ambao wanamwangalia afya yake, ambao wamevaa nguo zao za kazi, ambazo ni za samawati.

Katika barabara kuna mafuriko ambayo yameweza kutokea. Kuna mlolongo wa magari kwa sababu wa maji haya. Pia kuna gari ambazo zimeweza kusongwa na maji haya. Gari hizi ni za rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na buluu.

Umati wa watu umekusanyika, huku ukitazama ajali iliyofanyika. Ajali hii ya magari, imesababisha moto mkubwa, ambao unatoa moshi kwa wingi. Moshi hii ni ya rangi ya majivu.

Katika hospitali kuna mgonjwa mmoja ambaye anafunzwa na daktari wake wa meno jinsi ya kusugua meno akitumia mswaki. Daktari huyu amevaa sare zake za nyekundu na ana barakoa.

Wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kuwazuia kupata ugonjwa huku wakiwa wamebeba mitungi ya dawa na wananyunyiza kwa mtu aliyeaga kutokana na ugonjwa huu. Maiti hii imewekwa kwenye lori tayari kusafirishwa.

Mama mmoja amemshika mwanawe ambaye yuko tayari kupewa chanjo na muuguzi. Nyuma yake kuna kina mama ambao walio katika foleni wanaotazama kinachofanyika.

Mwanamke ameketi chini, huku akimpakata mwanawe. Mhudumu wa afya, anamdunga mtoto huyu sindano, ili kumpa chanjo kwenye mkono. Muuguzi huyu, amevaa kabuti la rangi ya nyeupe.

Katika chumba. Mwanamke aliye mjamzito amelala kwenye sakafu juu ya mkeka. Mwanamke huyu amekunja shati lake huku tumbo lake likichunguzwa mkunga. Amejifunika kwa lezo.

Katika hospitali mgonjwa amelazwa chini huku meno yake yakichunguzwa na daktari. Amefunikwa kwenye kifua na kitambaa nyeupe na ya samawati. Madaktari wawili wamejifunika kwa barakoa pamoja na kofia. Pia wana kabuti nyeupe wanapomchunguza mgonjwa huyu.

Kwenye kitongoji kuna bwiwi la taka ambalo lina takataka za kiplastiki, nguo na pia chakula. Wafanyakazi wawili waliovalia bulasuti wanajikakamua kufagia takataka hizi na kuzikusanya.

Kina mama wamesimama huku wakiwa wamekunja sura zao Kwa sababu ya jua kali . Kina mama hawa wamevalia leso na Wana shanga kwenye shingo, pia wamebeba vitungi vya maji kwenye vichwa vyao.

Watu wanaotoa huduma za afya wameketi chini kwa mviringo chini ya mti huku wakipewa masomo na mawaidha na mwanamke aliyesimama. Wote wawili wamevaa barakoa pamoja na nguo zao za kazi ambazo ni samawati.

Mwanamke ameketi chini huku akimshika mwanawe aliyefunikwa kwa leso. Mwanamke huyu ana shanga kwenye mabega yake, na mbele yake kuna muuguzi ambaye anatayarisha sindano ili kuweza kumchanja mwanawe.

Katika zahanati, kuna mwanamme aliyeketi chini, mwanaume huyu, amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi, na ana barakoa, muuguzi, anampa chanjo kupitia sindano, chanjo , inadungwa, kwenye mkono wake.

Katika hospitali, kuna mwanamke, aliyeketi chini kwenye machera, huku akiwatazama wanawe wawili, wana hawa ni mapacha ambao wame ekelewa kwenye kitanda, na wauguzi wanamsaidia mama huyu.

Kwenye hospitali mgonjwa amelalia kiti chake, huku wauguzi na madaktari, wakiangalia meno yake kwa ustadi. Watu hawa wa afya, wamevalia, mavazi ambayo ni maalum na wamevaa barakoa pamoja na kofia.

Katika zahanati kuna mwanamke ambaye amevalia sare zake ambazo ni za manjano. Mwanamke huyu ameshikilia sindano ambayo ina dawa. Nyuma yake kuna mwanamke aliyeshika mtoto ambaye anapewa chanjo.

Katika chumba cha hospitali kuna wagonjwa wengi waliolazwa kwenye machela wagonjwa hawa wameadhirika na ajali huku wakiwa wamefungwa bendeji kwenye miguu pamoja na mikono wagonjwa hawa wanekewa maji kwenye mishipa zao.

Moto mkubwa, unachoma mimea katika uwanja. Moto huu, unatoa moshi mzito, ambao ni wa majivu. Wakati huu ni wa usiku, kwa sababu kuna giza. Kando, kuna miti ambayo pia inaathirika.

Katika hospitali, kuna mgonjwa ambaye amelala chini huku akiwa amefunikwa kwenye kifua na kitambaa cha rangi ya pinki. Kando yake , kuna madaktari ambao wanachunguza meno yake, huku mmoja akimulika na mwengine akichokora meno yake.

Katika sahanati mwanamke ameketi chini huku akimpakata mwanawe anayepata chanjo Kwa njia ya mkono. Anayempa chanjo hii ni muuguzi aliyevaa kabuti ya rangi ya nyeupe.

Watu wa kijiji wamekusanyika huku wakitazama kwa mshangao udongo ulioporomoka kwa sababu ya mafuriko yaliyokuwa pia kuna maji ambayo yamepungua yanayopita chini ya daraja.

Mwanamke amempakata mwanawe, huku akiwa ameketi kwenye kiti cha uchunguzi hospitalini. Daktari aliyevaa barakoa, kofia, pamoja na kabuti ya nyeupe, anamchunguza mtoto huyu kwa umakini.

Kwenye lango, kuna mlinda lango ambaye amevalia sare pamoja na barakoa. Mlinda lango huyu, ananawa mikono yake kwa kutumia sabuni ya maji na maji yaliyo kwenye tanki.

Katika hospitali daktari anavaa magwanda yake ya kazi kama bu scrubu ambaye ni ya rangi ya nyeupe, glovu, barakoa pamoja na kofia. Kando yake kuna meza iliyo na madawa pamoja na maji.

Barabara limesombwa na maji, wanaume wanapita kwenye maji hii huku maji yakiwafika kwenye mapaja yao. Pembeni mwa barabara hii kuna nyumba mbalimbali.

Katika hospitali muuguzi amelala kwenye kiti cha uchunguzi. Kando yake, kuna daktari ambaye anachokora meno yake, huku akisaidiwa na muuguzi wake ambaye anamulika. Wote hawa wamevaa barakoa.

Kwenye maabara kuna mwanaume ambaye amevalia mavazi ya kazi pamoja na barakoa pia ana glavu. Mwanaume huyu ameketi chini huku akichanganya kemikali mbalimbali , mbele yake kuna vifaa kadhaa vya kumsaidia kufanya kazi yake .

Katika zahanati mwanaume aliye na barakoa kwenye kidevu chake ameketi chini huko muuguzi akitayarisha mkono wake ili kuweza kumpa chanjo. Muuguzi huyu amevaa skrabu ya rangi ya manjano pamoja na barakoa na glovu.

Katika kijiji, watu wamekusanyika na wameketi kwenye viti vya plastiki. Watu hawa wamevalia barakoa huku wakiwa wameinua mikono yao. Wanaonekana wachangamfu na wenye furaha.

Kuna chumba ambalo limeandikwa choo ya uma, chumba hiki kina choo cha wanawake pamoja na wanaume choo hiki kimejengwa kwenye mjini na ina mandhari nzuri yaliyoizunguka.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu na nyeusi ambaye pia amevalia barakoa, anafunga macho kwa uchungu huku akipata chanjo kwa mkono wake. Daktari anayempa chanjo ni mwanamke.

Katika kijiji hiki kuna nyumba ambazo zinawaka moto. Moto huu ni mkubwa na unaleta uharibifu mkubwa mno. Wakati huu ni wa usiku kwa sababu kunaonekana kuko na giza.

Kwenye kitongoji kuna mzee ambaye amevalia shati ya kiasilia. Mzee huyu ana matatizo ya kutembea kwa kuwa ameegemea kwenye ukuta pamoja na chuma kinachomsaidia aweze kutembea.

Mwanamke, aliyevalia rinda ya rangi ya pinki. Amelazwa kwenye machela, huku akiwa amepanua mdomo. Daktari wake, anachunguza meno yake na kumpa matibabu. Daktari huyu, amevaa kabuti ya rangi ya nyeupe, pamoja na barakoa na glovu.

Katika zahanati mwanamke aliyevaa kofia ya nyekundu na fulana ya pinki amempakata mwanawe ambaye anapata chanjo, anayempa chanjo hii ni muuguzi ambaye amevalia sare zao za kazi ya rangi nyeupe.

Katika kitongoji, kuna majumba yaliyojengwa kando ya mto. Mto huu umefurika na kupita kingo zake. Nyumba zilizoko kando yake zimeporomoshwa, na kuharibiwa mno.

Katika hospitali kuna mgonjwa aliyelala chini, kwenye kiti cha uchunguzaji, kando yake kuna madaktari wawili ambao ni wanawake, waliovaa barakoa, daktari hawa wanaangalia meno yake, nakuweza kumtibu.

Katika hospitali kuna mgonjwa aliye kati chini huku akiwa amefunikwa kwenye kifua na kitambaa cha samawati kando yake ni daktari ambaye anachunguza meno yake huku akiwa amevalia sare za kazi ambazo ni scrubu za samawati pamoja na barakoa na glavu.

Katika kijiji kuna mfereji ambao unatoa maji. Mwanamke aliye umri wa makamu ameinama huku akiwa na furaha na kuosha mikono yake kutumia maji haya. Amevaa rinda ambalo ni la rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Mwanamkealiyeketi chini, amepanua mdomo, ili aweze, kufanyiwa uchunguzi, na daktari, daktari huyu, amevaa barakoa, pamoja na glavu, na ana umakini mno, na kazi anayoifanya.

Kwenye zahanati kuna mwanaume mmoja aliyevaa barakoa ameketi chini. Mwanaume huyu amempakata mwanawe ambaye anatayarishwa ili kuweza kupewa chanjo. Anapewa chanjo na muuguzi aliyevaa sare zake za kazi.

Mwuguzi mmoja anajitolea kuwafunza wanawake mambo kadha wa kadha. Wanawake hawa wamejifunga leso huku wakiketi chini, wengine kwenye viti ilhali wengine wakiwa wameketi kwenye nyasi.

Katika hafla za kupanda mti watu wengi wamejumuika ilinkuweza kufanya shughuli hii. Wote wamevaa barakoa pamoja na glavu ,mmoja amebeba kijiko cha kuchimbia mjanga.

Katika hospital kuna mgonjwa ambaye yuko kwenye machela anae ingizwa kwenye chumba na watu wa shirika la msalaba mwekundu. Kando yao kuna muhuguzi ambae ana barakoa kwenye kidevu chake.

Kwenye pahali kame kuna mwanamke moja aliyevaa dera na kujifungwa shuka kwenye kichwa . Kando yake kuna mitungi ambayo iko kwenye foleni ya kupata maji . Ardhi hii haina maji ya kutosha kwa kuwa kuna miti moja moja.

Katika hospitali kuna wagonjwa mbalimbali ambao wameketi chini huku wakipokea chanjo. Watu hawa wamevalia barakoa pamoja na wanao wahudumia. Pahali hapa pameja watu wengi mno.

Kijiji hiki kimesombwa na maji huku wanawake wanasaidiana ili kuokoa vitu vyao, ili visiweze kuharibiwa na maji hii. Mahali hapa pana chumba moja ambayo ni ya Manyata

Mwanaume ambaye ameenda hospitalini ameketi chini huku akiangaliana na daktari wake. Katikati yao ni meza iliyo na kitabu, kalamu na faili. Daktari pamoja na mgonjwa wamevaa barakoa.

Katika hospitali mgonjwa amelazwa kwenye kiti cha uchunguzaji huku daktari aliyevaa skrabu ya rangi ya samawati pamoja na barakoa na glovu anachunguza meno yake. Kando yao pia kuna muuguzi anayemsaidia daktari kumulika.

Katika zahanati mwanamke aliyevaa kofia ya rangi ya nyekundu ameketi chini, huku akimpapata mwanawe, mtoto huyu anapata chanjo ili kumzuia na polio, na muuguzi aliye vaa sare zake za kazi.

Katika zahanati kuna muuguzi aliyevalia sare za kazi ya rangi ya manjano. Muuguzi huyu anaweka dawa kwenye sindano ili kuweza kupeana chanjo. Pia amevalia barakoa.

Katika hospitali kuna mwanamke aliyevaa nguo ya kupendeza, mbele yake, kuna mwanawe ambaye amelazwa chini kwenye machela, kando yake kuna daktari ambaye anampa mtoto huyu chanjo kwa njia ya mdomo.

Katika zahanati, kuna mwanamke ambaye ameketi chini. Mwanamke huyu amempakata mtoto wake. Muuguzi, anampa mtoto chanjo, ili kuzuia na polio. Muuguzi huyu, amevaa shati jeupe.

Katika zahanati kuna mtoto mdogo ambaye ameketi chini, huku akiwa amevaa shati ya rangi nyekundu, mbele yake kuna daktari ambaye amesimama, ambaye amevaa koti, la rangi ya nyeupe, zahanati hii ina vyombo mbali mbali vya matibabu.

Katika shule, wanafunzi, ambao ni wa umri mchanga, wamepanga foleni huku kila moja akiwa na chupa, cha kuchotea maji, kuna maji ambayo yako kwenye tenki, ya rangi ya samawati, mwalimu wao, yuko kando yao, huku akiangalia wanachokifanya.

Katika hospitali kuna kiti cha kuchunguzia mgonjwa, skrini pamoja na taa inayotumika kumlikia mgonjwa pia kuna waya mbalimbali zinazofanyakazi mbalimbali, daktari anaosha vifaa hivi na kueka maji.

Mwanamke aliyevaa Kofia ya rangi ya manjano na nguo ya rangi ya nyekundu , ameketi chini huku akimpakata mwanawe mchanga . Mtoto huyu anapewa chanjo kuzuia polio Kwa mdomo.

Wanaume wameketii chini huku akiangaliwa masikio na daktari aliyevaa barakoa na miwani. Daktari huyu anafanya uchunguzi kwa makini. Nyuma yake kuna watu walioketi chini wakingoja huduma ya matibabu.

Kwenye mandhari ya hospitali, kuna meza iliyo na glovu, chupa moja lililo na dawa ya kumeza ya tembe, chupa nyingine ikiwa na maji na nyingine mbili ikiwa na dawa ya kudungwa sindano. Pia kuna sindano iliyo juu ya meza.

Katika zahanati kuna mwanamke aliyeketi chini huku amevalia barakoa. Mwanamke huyu anajishika kwa uchungu anapopewa chanjo kwa mkono wake. Nyuma yake kuna muuguzi anayeangalia shughuli hii.

Katika kliniki kuna mwanamke ambaye ameketi chini huku amempakata mtoto wake. Mtoto huyu anapewa chanjo kwa mkono wake. Anayempa chanjo ni muuguzi aliyevaa shati la rangi ya nyeupe.

Katika chumba cha upasuaji, kuna mgonjwa aliyelala chini kwa machela. Mgonjwa huyu, amefunikwa na kitambaa ya kijani kibichi na daktari wanaomhudumia pia wamevaa scrubu, maski barakoa pamoja na kofia.

Katika hospitali ya macho, mgonjwa, anaekelea kidevu chake kwenye mashini, huku daktari akiangalia macho yake, kutumia mashini, ili kuweza kujua iwapo, ana shida ya macho.

Mbele ya nyumba kuna tenki ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Tenki hii ina mfereji ambayo inatoa maji na kando yake kuna sabuni. Chini kuna ndoo ambayo inawekewa maji ambayo yametumika.

Katika sahanati kuna mwanamke ambaye ni muuguzi ,amevaa barakoa pamoja na Scrabu ya samawati . Mwanamke huyu anatoa dawa kutoka kwnenye chupa yake kutumia sindano ili aweze kumdunga mgonjwa wake.

Katika zahanati mwanamke mmoja ameketi chini huku akielezewa kwa umakini na daktari aliye na kifaa cha kumulika kwenye kichwa chake. Nyuma yao, kuna watu ambao wanangoja huduma hii ya afya pamoja na wauguzi wengine.

Msichana pamoja na mama wamevaa barakoa ya rangi ya buluu na kijani kimbichi. Msichana huyu anaekewa sabuni ya maji ili kuweza kuosha mikono yake. Pia kuna tenki ya maji ambayo inatumika kuosha mikono.

Mwanamke aliye na watoto wawili amempakata mtoto mmoja, huku mwingine akiwa amesimama. Mtoto aliyesimama anapewa chanjo ili kumzuia na polio kwa mdomo. Wanaompa chanjo hii wamevaa nguo za rangi manjano.

Katika hospitali, mgonjwa amelala kwenye kiti cha uchunguzaji, huku akiwa amefunikwa kwenye kifua na kita mbaa, kando yake kunaadaktari wawili ambao wamevaa, skrabu ya samawati, pamoja na kodia, barakoa, na glavu.

Katika hospitali kuna mwanamume mmoja ambaye ameinama chini huku akionyesha jinsi ya kufanya mazoezi na daktari wake ambaye ni mwanamke. Kando yake kuna kiti chake cha magurudumu kinachomsaidia kutembea.

Katika hospitali kuna mwanamke ambaye ameketi chini huku akiwa amevalia mavazi ya hospitali ya rangi ya samawati , mwanamke huyu amemkamata mtoto wake mchanga ambaye amefunikwa na shuka za rangi nyeupe .

Kwenye ardhi tambarare, kuna mti moja ambao umemea. Mbele yake, kuna wanaume wawili ambao wamejifunga leso. Wanatembea huku nyuma yao, kukiwa na mzoga ambao ulikuwa wa ng'ombe.

Katika hospitali mwanamke aliyevaa barakoa ameketi chini, huku akimpakata mwanawe ambaye anapata chanjo kwa mguu. Muuguzi anayempa chanjo amevaa sare zake ambazo ni za rangi ya samawati.

Katila hospitali, kuna daktari, ambaye amevalia skrabu, ya rangi ya kijani kibichi pamoja na kofia, na baramoa, daktari huyu ana furaha akiwa amemshika, mtoto mchanga.

Katika hospitali kuna mwanamke ambaye ameketi chini, ameshikilia kijisahani ambacho kina toa maji yaliyo toka kwenye masikio yake wauguzi wanamuosha masikio kwa kupitisha maji yaliyo na fujo kwenye masikio yake.

Wanafunzi waliovaa sare zao za shule ambazo ni suruali za samawati na shati ya rangi ya manjano wanainama ili kuweza kuosha mikono yao kwenye mifereji, wanafunzi hawa wamevaa barakoa.

Katika zahanati mwanamke aliyevaa barakoa ameketi chini, huku akimpakata mwanawe mchanga. Muuguzi ambaye amevaa nguo za rangi ya manjano pamoja na barakoa, anampa mtoto chanjo ili kumzuia na polio.

Jupa la pladi la maji ambao unaitwa Toboya una rangi ya nyeupe na samawati. Juu yake Kuna tengi kubwala maji. Mbele yake Kuna mifereji miwili inayo tumika kuwekwa maji kwenye mitungi.

Katika zahanati kuna mwanamke mmoja ambaye anatoa dawa kutoka kwa chupa kutumia sindano. Anatayarisha dawa hii ili kuweza kumpa mgonjwa wake. Daktari huyu amevalia kabuti ya nyeupe na barakoa.

Katika mahali kame kuna mwanamke na watoto ambao wana mitungi mingi, wamepanga foleni huku wakisubiri kupata kuchota maji ili watumie nyumbani na waweze kuyakunywa.

Kwenye barabara iliofurika kuna mlolongo wa magari, huku upande mmoja kukiwa na ambulensi, kando ya barabara kuna watu ambao wanatembea huku wakiwa wamekunja suruali ilikuzuia maji kuwapata kwenye nguo zao.

Kwenye chumba cha oparesheni kuna madaktari wawili ambao wamevaa skrapu za rangi ya kijani kibichi pamoja na kofia na barakoa, madaktari hawa wana umakini wanapo mwangalia mgonjwa wao.

Wanawake wawili wanaandamana huku wakiwa wamebeba mitungi kwenye migongo yao. Mwanamke mmoja amebeba mwanawe mbele huku mgongo wake kukiwa na mtungi uliojaa maji.

Katika hospitali inayotoa matibabu ya macho. Mgonjwa ameketi chini, huku akiweka kidevu chake juu ya mashine inayotumika na daktari kuangalia ubora wa macho yake. Kwenye ukuta, kuna vibao ambavyo vinaonyesha viungo vya mwili.

Pembeni mwa mto, kuna watu ambao wamesimama wakingoja kuvukishwa, kwenye mto huu. Kuna mtu ambaye anawabeba watu hawa kwa mgongo, ili kuwafikisha kwa upande huo mwingine wa mto.

Katika chumba cha upasuaji, kuna madaktari watatu, ambao wamevaa skrabu, na kofia, pamoja na barakoa, pia wamevaa glovu, madaktari hawa wana umakini wànapomhudumia mgonjwa wao.

Katika hospitali daktari yuko kwenye ofisi yake, daktari huyu amevaa koti lake na glavu anachanganya kemikali tofauti ili kuweza kupata jawabu, daktari huyu yuko makini mno.

Katika kijiji kuna watoto watatu ambao wamechuchumaa huku wakiteka maji kwa vibuyu vyao vidogo. Mbele yao kuna maji taka na pia kuna bomba ambalo linasafirisha maji. Watoto hawa ni wachanga mno.

Kwenye mchanga mkavu , kuna ngamia aliyejilaza chini huku akiwa ameyafunga macho yake. Kwenye mgongo wake kuna vifaa ambavyo hutumika kusafirishia watu. Ngamia huyu anaonekana kuwa mchovu na mahali hapa pana jua kali.

Katika zahanati ilio kwenye hema kuna mwanamke alie keti chini huku akiwa ameva barakoa. Anapata chanjo dkwa njia ya kudungwa shindano kwenye mkono na muhuguzi aliyevaa barakoa.

Katika kijiji kuna nyumba za mabati ambazo mbele yake kuna nguo zilizoanikwa kwenye kamba ili zikauke. Kuna mwanamke aliyechuchumaa ambaye amevaa shati ya pinki. Ana furaha wakati ambapo anachota maji yake kutoka kwa mfereji.

Katika hospitali mwanamke amemshika mtoto wake ambaye anapata chanjo. Muuguzi anayepeana chanjo, amevaa mavazi ya rangi ya manjano. Kando yao kuna watu ambao wanatazama shuguli hii, wote wamevaa barakoa.

Katika sahanati kuna mwanamke aliyevaa barakoa , mwanamke huyu ameketi chini na kumpakagmta mtoto wake, kuna daktari ambaye ambebaa barakoa na nguo za samawati ambayo anampa mtoto huyu Chanjo kumtibiishu na polio .

Katika hospitali Kuna mwanamke mwanamke aliye lala kwenye machela, huyu amempakata mwanawe mchanga mno. Anaonekana kuwa anafuraha kwa kuweza kupata mtoto huyu kwa kujifungua.

Katika hospitali kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye machela. Mwanamke huyu amempakata mwanawe mchanga mno. Juu yake kuna chandarua ya rangi nyeupe. Mwanamke huyu amevalia nguo za hospitali ambazo ni za rangi ya pink .